Chupa maalumu kinachotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya mifugo na wanyama, kikiwa na maelezo ya kina yanayomsaidia mkulima au mfugaji katika kutoa huduma hiyo ya kitabibu na hivyo kuimarisha ustawi wa wanyama hao wa kufugwa.

Wafanyakazi waliovaa mavazi maalumu, wakiwa wanachota mbolea iliyokusanywa katika eneo husika kwa ajili ya kwenda kuwekwa shambani, ikiwa ni sehemu ya pembejeo ya samadi inayosaidia katika ukuaji, na uboreshaji wa rutuba kwenye mazao.

Kasha lililotengenezwa kwaajili ya kuhifadhia dawa za wanyama likiwa imewekwa picha ya: ng'ombe, mbuzi pamoja na farasi kuashiria ni kasha maalumu linalo hifadhia dawa za wanyama hao waliowekwa katika kasha hilo, ikiwa na maelezo husika kwa ajili ya kumuwezesha mtumiaji kuwapatia matibabu yaliyo sahihi.

Kasha lililoandikwa maneno yanayo ashiria dawa zilizohifadhiwa ndani zinazotumika kama chanjo kwa ajili ya wanyama wa mifugo, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha afya kwa ajili ya kukuza uchumi kutokana na bidhaa zinazotokana na mifugo hiyo.

Kasha pamoja na chupa vyenye picha ya mbwa na paka, vinavyotumika kuhifadhia dawa maalumu kwa ajili ya matibabu ya wanyama hao, na hivyo kuimarisha ustawi wa afya za wanyama wanaofugwa majumbani.

Mfuko wenye maneno pamoja na picha ya mbwa na paka unaoashiria kuwa ni mfuko uliotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya matibabu ya wanyama hao wa kufugwa, na hivyo kuimarisha ustawi wa afya za wanyama.

Wanaume wanaoshirikiana katika kubeba viroba vya pembejeo pamoja na dawa za wanyama kutoka kwenye ndani ya gari lililo wazi na kwenda kuweka sehemu maalum, ikiwa ni uimarishaji wa matumizi ya pembejeo na dawa za wanyama kwa ajili ya kilimo kilicho bora.

Kasha lililotumika kuhifadhia dawa, likiwa na picha ya ng'ombe, mbuzi pamoja na farasi kuashiria ni dawa maalumu inayotumika kutibu wagonjwa hao wakufungwa, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha afya kwa ajili ya mifugo hiyo kwa mazao ya nyama pamoja na maziwa.

Boksi la dawa lililowekwa kwa uangalifu, likiwa na picha ya mbwa inayoonyesha kuwa dawa hiyo imetengenezwa mahususi kwa ajili ya matibabu au kinga ya magonjwa ya mbwa. Muundo huu husaidia wafugaji kulitambua kwa urahisi na kulitumia kwa usahihi kulingana na maelekezo.

Kasha maalumu kwa ajili ya kuhifadhia dawa za mifugo, ikiwa na picha ya mbwa ikiashiria kuwa dawa hizo ni mahususi kwa ajili ya matibabu ya kiafya kwa wanyama hao wa kufugwa na hivyo kumsaidia mfugaji kutumia, ikiwa na maelezo ya kina yanayomueleza mbinu mbalimbali.

Mapopo mbalimbali ya dawa yaliyowekwa katika rafu na kupangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya duka. Ikiwa ni matumizi ya dawa za wanyama pamoja na pembejeo kwa ajili ya kuimarisha ufugaji na kilimo.

Chupa ikiwa pembeni ya kasha lililoweka picha ya ng'ombe, ikiashiria ni chupa maalumu kilichotumika kuhifadhia dawa kwa ajili ya mifugo, na hivyo kuwasaidia wakulima kuwapa matibabu mifugo yao kwa ajili ya mazao yaliyo bora na ya chakula.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za pembejeo pamoja na dawa za wanyama kila bidhaa ikiwa imewekwa kwa mpangilio mzuri, na lebo zinazoelezea matumizi yake eneo hili ni muhimu kwa wakulima na wafugaji kupata vifaa bora, vinavyowasaidia kuongeza uzalishaji na kulinda afya ya mifugo.

Rafu zilizowekwa vyupa mbalimbali kwa ajili ya dawa za wanyama pamoja na pembejeo katika duka hilo maalum zinazomsaidia mkulima kuona kwa urahisi na kuchukua kitu anachokitaka kwa wakati na hivyo kuimarisha ufugaji pamoja na kilimo kwa kutumia dawa hizo na pembejeo.

Mfuko mmoja uliwekwa picha ya kuku, ukiwa ni chakula maalumu kinachopatia kuku lishe bora pamoja na nguvu ya kukua kwa haraka, chakula hiki kinahakikisha ukuaji mzuri wa kuku wa kibiashara ili wafugaji wapate mazao yenye tija na faida.

Maboksi yaliyopangwa kwa mpangilio, yamejaa dawa mbalimbali za wanyama, kila moja likiwa na matumizi mahususi ya kinga au tiba. Vifaa hivi ni muhimu kwa kuhakikisha mifugo inakuwa na afya bora, hivyo kuongeza tija kwa ufugaji.

Kiroba kimoja cha mbolea, kilichohifadhiwa kwa uangalifu kikiwa na virutubisho muhimu vinavosaidia mimea kukua kwa nguvu na kutoa mazao mengi, mbolea hii hutumika shambani kuboresha rutuba ya udongo na kuongeza uzalishaji wa chakula bora kwa jamii.

Mteja wa kike aliyesimama, katika duka la dawa za wanyama, pamoja na pembejeo, akizungumza na muuzaji wa kiume, aliyemuelekeza kwa uangalifu kuhusu matumizi sahihi ya pembejeo alizozihitaji kwa mifugo yake, hali inadhihirisha huduma bora na ushauri wa kitaalamu kwa wafugaji.

Chupa ya dawa yenye picha ya ng’ombe pamoja na mdudu anayeitwa kupe, anayefanya kazi ya kufyonza damu, kwa wanyama hawa, ikitumika kama dawa inayosaidia kuondoa wadudu hawa katika mwili wa ng’ombe na hivyo kumfanya ng’ombe aishi kwa uhuru na usalama zaidi kiafya.

Chupa moja ya dawa iliyohifadhiwa vizuri na ikiwa na picha ya ng'ombe ishara ya dawa hiyo iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kutibu au kuzuia magonywa ya mifugo, muonekano huu husaidia wafugaji kutambua chupa hiyo kwa urahisi na kuitumia kwa usahihi.

Muuzaji aliyesimama ndani ya duka la pembejeo pamoja na dawa za wanyama; akiwa anatabasamu kwa ajili ya kuwakalibisha wakulima wanaokuja kutafuta bidhaa zilizo bora kwa ajili ya kilimo pamoja na ufugaji wao; kukiwa na rafu nyingi zilizopangwa vyupa vya dawa pamoja na mifuko ya mbegu.

Kasha pamoja na chupa vilivyowekwa picha ya mbuzi pamoja na kondoo na kuandika jina la dawa husika vikiwa na maelezo madhubuti yanayotolewa kwa ajili ya mkulima au mfugaji kutumia dawa hiyo ipasavyo kwa kuwatibu wanyama hao wa kufugwa.

Wakulima wakiwa wanakusanya mbolea katika sehemu maalumu, wanatumia vifaa na kuchambua mbolea hiyo, tayari kwa ajili ya kuifunga na kwenda kuitumia shambani kwa kuleta virutubisho sahihi katika kilimo cha mazao.

Wakulima wa mazao ya biashara waliovaa mavazi ya kazi wakiwa katika mwembe uliopandwa kwa mfumo wa kisasa, wanachuma embe hizo na kuziweka katika tenga tayari kwa ajili ya kuingiza sokoni.

Karoti zenye rangi ya chungwa angavu, zimevunwa kutoka shambani na kuwekwa juu ya ardhi kwa mpangilio, zikionyesha mafanikio ya msimu wa kilimo, mazao haya ni chanzo muhimu cha lishe bora kwa jamii na kipato kwa wakulima, zinazouzwa kama zao la biashara.

Wakulima wa kiume wakiwa wamekusanyika katika eneo maalumu lililosheheni zao mahindi yaliyovunwa na kukaushwa vizuri, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya kuingiza mazao hayo ya biashara sokoni.

Mkulima aliyopo katika shamba kubwa la mazao akiwa anakagua kwa umakini na kwa uangalifu mazao hayo yaliyopandwa kwa ajili ya biashara. ikiwa ni kilimo chenye tija kinachosaidia katika kuongeza kipato kwa wakulima hao.

Wakulima waliokusanyika katika mavuno ya viazi wakiwa wanachambua viazi vilivyomwagwa chini na kuwekwa katika magunia, tayari kwa maandalizi ya kuingiza sokoni kwa ajili ya mauzo kama soko la biashara.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kazi, akiwa katika shamba lenye migomba iliyooteshwa ndizi zilizokomaa, anayahangaikia mazao hayo aliyoyavuna na kuyaweka katika shamba tayari kuingiza sokoni kama mazao ya biashara.

Wakulima waliokusanyika eneo la wazi baada ya kuvuna nyanya zilizo komaa na kuziweka kwenye matenga ikiwa ni sehemu ya maadalizi ya kuingiza mazao hayo katika soko la biashara kwajili ya kujipatia kipato.

Migomba na Mipapai iliyokua vizuri katika uwanja wa nyumba, ikionekana kama sehemu muhimu ya kilimo cha biashara, mimea hii hutoa faida kubwa kwa familia kupitia chakula na kipato kinachotokana na mavuno yake.

Wakulima waliovaa mavazi maalumu wakiwa katikati ya shamba yenye migomba mingi, iliyootesha ndizi zilizokomaa, ikiwa ni sehemu ya kuthibitisha na kuhakikisha ndizi hizo zinakua vizuri kabla ya kuzivuna na kuingiza sokoni kwa mauzo ya biashara.

Pilipili zimepandwa kwa mstari wa mpangilio ndani ya mabomba maalumu yanayowekwa kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa mimea hiyo, zikiwa na afya bora na nguvu. Njia hii ya kisasa ya kilimo husaidia kuongeza tija, na kupunguza magonjwa ya mimea, na hivyo kutoa mazao bora kwa ajili ya soko la biashara.

Mkulima mwenye muonekano wa furaha baada ya kupanda migomba michache kwenye vitalu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo cha biashara akiwa anatarajia kupata ndizi zilizokomaa na kuziuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Watu waliokusanyika katika shamba la vitunguu vilivyo stawi vizuri huku pembeni kukiwa na gari tayari kwa ajili ya kuvivuna na kuviweka kwenye gari hilo, na hivyo kuvipeleke katika soko la biashara kwa ajili kwa mauzo.

Mkulima akiwa anajivunia mafanikio yenye tija baada ya kuvuna mazao ya mbogamboga ikiwemo kabichi, alizoziweka katika eneo la wazi tayari kwaajili ya kuziweka kwenye magunia na kuziuza sokoni kama mazao ya biashara.

Mahindi yaliyo wekwa katika vichanja kwaajili ya kuyakausha kabla ya kuyapekechua na kuyasaga. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mazao hayo ya biashara kabla ya kuingiza sokoni kwa mauzo kwaajili ya kujipatia kipato.

Wakulima wa kike waliopo katika shamba kuwa lenye udongo wenye rutuba wakishughulika kuvuna zao la viazi, kwa ajili ya kuviweka sokoni kama soko la biashara na hivyo kuuza kwa kujipatia kipato.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kazi akiwa katikati ya shamba kubwa lililosheheni mazao ya mboga mboga kwa ajili ya kuyakagua, ikiwa ni sehemu ya maandalizi muhimu kwa mazao hayo ya biashara yanayouzwa na kuleta kipato kwa jamii.

Mkulima aliyopo katika eneo la shamba la nyanya, akiwa anafurahia mazao yake aliyoyavuna na kuwekwa kwenye turubai , tayari kwa maandalizi ya kuuza nyanya hizo kwenye soko la biashara.

Wakulima waliokusanyika katika shamba kubwa la mazao ya biashara lililowekwa karoti zilizovunwa na kukaushwa juani, zinazoandaliwa kwa ajili ya kuingia sokoni kwa mauzo ya biashara.

Wakulima waliopo katika shamba lenye udongo wenye rutuba, wakiwa wanavuna viazi vilivyokomaa na kuviweka kwenye ndoo, tayari kwa ajili ya maandalizi ya kuingiza sokoni kwa mauzo kama soko la biashara.

Wakulima waliojizatiti katika kilimo cha biashara wakiwa wamekusanyika katika eneo lililosheheni mahindi yaliyokauka baada ya kuvunwa, wanayachakata tayari kwa ajili ya kuyaingiza sokoni kama mazao ya biashara ili wauze na kupata kipato.

Wakulima wawili (wa kiume na wa kike) wakiwa katika shamba lililovunwa mahindi, huku miche ikionekana kukauka baada ya mahindi hayo kuvunwa. Na pia yamewekwa chini ikiwa ni sehemu ya kuyakausha tayari kwa maandalizi ya kuyachakata na kuingiza sokoni kuuzwa kama mazao ya biashara.

Wakulima waliokusanyika katika shamba maalumu, wakiwa wamevuna viazi vilivyowekwa ardhini na kukaushwa, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa kuvipakia viazi hivyo kwenye magunia tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Viazi vilivyovunwa kutoka shambani na vimewekwa juu ya udongo kwa mpangilio wa muda mfupi kabla ya kuchukuliwa, mandhari hiyo inaonyesha mafanikio ya msimu wa mavuno wa umuhimu wa zao hili katika lishe ya jamii na uhakika wa chakula majumbani.

Wakulima wawili, wakiume na wakike waliopo katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba, wakiwa wamezungukwa na mazao mbalimbali ya mbogamboga yanayo andaliwa na kukaguliwa vizuri kwaajili ya maendeleo bora, ikiwa ni matarajio yao kuvuna na hivyo kuingizwa katika soko la biashara.

Wakulima waliojizatiti katika kilimo cha biashara wakiwa wanazichakata na kuzichambua nyanya zilizowekwa kwenye maturubai baada ya kuvunwa shambani, ikiwa ni maandalizi baada ya kuingiza mazao hayo sokoni kuuzwa kama biashara.

Mkulima aliyechuchumaa katikati ya shamba kubwa lililosheheni miche yenye rangi ya kijani likiwa ni shamba la vitunguu. Mkulima huyo akifanya kazi ya kuvuna tayari kwa ajili ya kwenda kuandaa mazao hayo na kuuza sokoni kama mazao ya biashara.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba lililokuwa limepandwa vitunguu vinavyoonekana vimeshavunwa tayari kwa ajili ya kwenda kuchakatwa kwa hatua nyingine ya kuingizwa sokoni na kuuzwa kama zao la biashara.

Mwanamke aliyesimama pembeni ya mahindi mengi yaliyowekwa kwenye matundubai baada ya kuvunwa kutoka kwenye shamba. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa kuanika mahindi hayo kwaajili ya kuyaboresha kabla ya kuingizwa sokoni kama mazao ya biashara.

Mkulima wa kike, aliyesimama katika shamba kubwa la viazi, akiwa katika suala zima la kuvuna viazi hivyo, tayari kuviandaa na kuvikausha kwa ajili ya kuvifunga kwenye viroba na kuviuza katika soko kama zao la biashara.

Wakulima wa kike na wa kiume wakiwa wamebeba ndoo zenye mbegu za kahawa wanamwaga katika eneo la chini kwa ajili ya kuzikausha, tayari kwa maandalizi ya kuingiza sokoni kama zao la biashara linaloleta kipato.

Mkulima aliyebeba gunia begani akiwa anapita juu ya turubai lililosheheni mazao ya biashara. Tayari kwa maandalizi maalumu ya kuanika mazao hayo kabla ya kuanza kuyafunga kwenye viroba kuingiza katika soko kwa ajili ya mauzo.

Miche ya nyanya, iliyopandwa vizuri katika udongo wenye rutuba na huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepitishwa ili kuhakikisha mazingira sahihi kwa ukuaji wa miche hiyo, na hivyo kuleta mafanikio yenye tija katika kilimo hicho cha biashara.

Miche ya nyanya iliyowekwa katika shamba lililoandaliwa kwa mfumo mzuri na mpangilio maalumu, ikiwa imeanza kutoa matunda yaliyokomaa tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kuuzwa, kama mazao ya biashara na hivyo kuleta kipato kwa wakulima hao.

Wakulima waliojidhatiti katika kilimo cha biashara wakiwa wamekusanya zao la kahawa na kuweka kwenye turubai, tayari kuchambua kwa ajili ya maandalizi ya kuingiza sokoni kama zao la biashara na hivyo kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato cha familia na kaya kiujumla.

Migomba iliyosheheni ndizi zilizokomaa ikiwa imepandwa kwa wingi katika shamba lenye rutuba. Ndizi hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuandaliwa vizuri hivyo kuingizwa sokoni kama mazao ya biashara kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima aliyopo katisha shamba lenye miche ya nyanya iliyoanza kumea na kustawi vizuri ikitoa matunda yaliyokomaa, anakagua tayari kwa ajili ya kuhakikisha mazao hayo yanakuwa vizuri, na hivyo kuandaliwa kwa ajili ya kuingizwa kwenye biashara maalumu ya mazao.

Mwanamke aliyepo pembeni ya mmea wenye matunda ya kahawa akiwa anachuma tayari kwa ajili ya kuandaa, na hivyo kuyaingiza katika soko la biashara kwa kuuza na kujipatia kipato kitakacho mkwamua kimaisha.

Mkulima wa kiume amesimama katikati ya shamba la mahindi yaliyochanua vizuri, akitazama kwa fahari maendeleo ya mimea hiyo, hali hiyo inaonesha bidii uvumilivu na matumaini ya kupata mavuno mazuri yanayochangia chakula na kipato kwa familia pamoja na jamii.

Mkulima wa kiume akipita katikati ya miche ya nyanya akiwa ameshika tenga tayari kwa ajili ya kuvuna nyanya hizo zilizokomaa na kuivaa vizuri, ikiwa ni maandalizi ya kuzichakata na kuziweka katika soko la biashara kwa kuuza na kujipatia kipato.

Nyanya zilizopangwa vizuri zikiwa zimekomaa na kuiva, tayari kuchakatwa na kuandaliwa kwa mbinu tofautitofauti kwa ajili ya kuingizwa katika soko ikiwa ni sehemu ya mauzo ya biashara na hivyo kujipatia kipato chao.

Shamba la nyanya lililojaa mimea yenye matunda yaliyokomaa yakining'inia kwenye mashina kwa wingi. Mpangilio wa mimea hii inaonyesha kilimo kilichozingatiwa vizuri kinachozalisha mazao bora ya biashara yanayochangia kipato cha mkulima na upatikanaji wa chakula sokoni.

Viazi vingi vilivyowekwa ardhini ikiwa ni sehemu ya kuvikausha baada ya kuvunwa na hivyo kuvipakia kwenye magunia tayari kwa ajili ya kuviingiza sokoni na kuuzwa kama zao la biashara hivyo kujipatia kipato.

Wakulima mbalimbali waliokusanyika karibu na eneo la shamba, wakiwa wameweka viazi katika magunia. Tayari kuandaa kwa ajili ya kusafirishwa na hivyo kuingizwa sokoni kama mazao ya biashara, wauze na kupata kipato.

Migomba yenye mikungu ya ndizi zilizokomaa na kuiva vizuri, tayari kuvunwa na hivyo kufanyiwa maandalizi maalumu kwa ajili ya kuingia katika soko kwa mauzo ya kibiashara.

Wakulima waliovaa mavazi maalumu wakiwa wamekusanyika katika eneo liliozheheni matenga ya rangi mbalimbali, wameshika ndizi mikono mwao wanakipanga katika matenga hayo tayari kuingizwa sokoni kuuzwa kama mazao ya biashara.

Mwanamke aliyeshika mahindi akiwa amesimama mbele ya mazao yaliyovunwa na kukaushwa baada ya kuwekwa kwenye turubai, tayari kwa maandalizi ya kina kabla yakuanza kuingia katika soko, ikiwa ni mazao yanayouzwa kwa ajili ya kupata kipato.

Shamba la mipapai, likiwa na miti mingi iliyokomaa matunda, huku mengine yakiwa yameanguka chini, ikimaanisha kuwa tayari yameiva na hivyo yanapaswa kuvunwa na kwenda kuuzwa kama soko la biashara.

Wakulima waliopo shambani wakiwa katika harakati za kuvuna mahindi yaliyokomaa na kukauka. Tayari wanaweka kwenye vikapu kwa ajili ya kwenda kuyachakata na hivyo kuingizwa katika soko la biashara kwa kuuza na kujipatia kipato.

Mkulima aliyesimama kwenye shamba kubwa la matikiti maji , akiwa amezungukwa na matikiti yalilyo vunwa, huku moja ameshika begani. Akijivunia kilimo chake cha biashara kinacho mletea mafanikio na hivyo kuyaandaa matikiti hayo tayari kuyauza.

Mwanamke aliyejizatiti katika kilimo cha biashara akiwa amesimama katikati ya mbegu nyingi za kahawa, zilizopo tayari kuwekwa kwenye magunia na hivyo kuandaliwa kama zao la biashara linaloingia sokoni na kuuzwa ili kujipatia kipato.

Wakulima wawili wa kike waliopo katika shamba wakiwa wanachuma mazao ya kahawa, tayari kuyakusanya na kuyachumbua ikiwa ni maandalizi ya kuyaweka katika soko, kwa ajili ya mauzo ili kupata faida katika mazao hayo ya biashara.

Mkulima aliyebeba mikungu ya ndizi mikononi mwake, na anaonekana akizipanga kwa umakini mahali maalumu akijiandaa kwa mauzo, mazao haya ya biashara hutoa kipato kikubwa kwa wakulima, huku yakihifadhiwa kwa uangalifu ili kuvutia wanunuzi na kudumu kwa muda mrefu sokoni.

Wakulima mbalimbali wakiwemo wakike pamoja na wanaume waliopo katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, wakiwa wamekaa na kusimama mbele ya viazi vilivyowekwa kwa ajili ya kuanikwa, tayari kuviweka kwenye magunia na kuingizwa sokoni kama zao la biashara.

Mkulima aliyopo katika shamba kubwa lenye rutuba akiwa anakata mazao yake kwa umakini kabisa, kwa ajili ya kuhakikisha yanastawi vizuri na hivyo kupata mafanikio yenye tija katika mauzo au mazao kwa ajili ya chakula kwenye familia na jamii kiujumla.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa na wakulima wanaotumia kilimo cha kisasa kwa kuweka mifumo mizuri ya umwagiliaji baada ya kupitisha mabomba yanayopita katikati ya miche hiyo na hivyo kuhakikisha unyevuunyevu kwa ajili ya ustawi wa mazao haya.

Wakulima waliotumia mfumo bora wa kilimo kwa kupanda mbegu zao katika mpangilio maalumu na hivyo kustawisha mazao yaliyostawi vizuri katika udongo huo wenye rutuba, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwekwa ili kuhakikisha unyevuunyevu katika shamba hilo.

Vyombo maalum vyenye udongo vilivyowekwa mbegu ndani yake na hivyo kuanza kuotesha miche ya mazao, ikiwa ni sehemu ya maandalizi yanayofanywa na wakulima kabla ya kupandwa mazao hayo katika ardhi kwa kilimo endelevu chenye tija na mafanikio.

Wakulima waliokusanyika katika eneo la wazi wakishirikiana kuvuna nyanya zilizowekwa kwenye matenga, ikiwa ni kwa ajili ya chakula au biashara kwa mazao hayo katika kilimo chenye tija na mafanikio.

Migomba iliyoota katika sehemu moja ikiwa na mkungu wa ndizi zilizokomaa, zilizopandwa na wakulima waliozingatia kilimo hicho chenye tija, kwa ajili ya kuuza au kwa matumizi ya chakula katika familia na jamii kiujumla.

Wakulima waliopanda mbegu kwa kutumia mfumo maalumu na wa kisasa, wa kuacha nafasi baina ya mbegu moja na nyingine. Huku mabomba ya umwagiliaji yakiwekwa katika eneo hilo, kwa ajili ya kuhakikisha unyevunyevu, kwa ustawi wa mazao hata katika kipindi cha ukame.

Wakulima waliotumia mfumo maalumu wa kupanda mbegu zilizoanza kustawi na kumea vizuri katika vifaa, kabla ya kuzihamishia shambani kwa kilimo endelevu chenye tija na mafanikio na hivyo kuhakikisha mbegu hizo zinaangaliwa kwa ukaribu zaidi.

Wakulima wanne waliosimama kandokando ya kitalu, wakiwa wanashirikiana kupanda mbegu katika udongo uliowekwa kwenye kichanja, ikiwa ni sehemu ya upandaji bora wa mbegu, kwa ajili ya kuleta mazao yenye tija na mafanikio.

Wakulima walionufaika katika mazao ya biashara baada ya kuvuna karoti zilizokomaa na hivyo kuweka kwenye matenga, tayari kwa ajili ya maandalizi ya kuingizwa sokoni kama mazao ya biashara yanayouzwa na kuwapa kipato.

Wakulima waliofanya kazi kubwa baada ya kupanda miti ya mipapai katika shamba lenye udongo wenye rutuba ikiwa limezalisha matunda yaliyokomaa, ikiashiria mbinu za kisasa na zilizosahihi zilizotumiwa na wakulima hao katika kuhakikisha kilimo hicho cha biashara.

Wakulima waliovaa mavazi ya kazi, wakiwa wameuzunguka mwembe pamoja na matenga yao yaliyopo chini, tayari kwa kuchuma maembe hayo yaliyokomaa na kuweka katika matenga, kwa ajili ya kwenda kuyauza sokoni kama soko ka mazao ya biashara.

Wakulima waliojizatiti katika kilimo cha mchanganyiko ikiwemo ulimaji wa matikiti pamoja na mahindi, katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba wakifanya kwa ajili ya mazao ya biashara pia na chakula katika jamii zao.

Wakulima waliyo bora wanaotumia mfumo wa kisasa katika kilimo chao cha mazao ya biashara pamoja na chakula wakiwa wametengeneza mfumo mzuri wa umwagiliaji, na hivyo kuhakikisha unyevunyevu katika shamba hilo hata katika kipindi cha ukame na kupata mafanikio yenye tija katika kilimo chao.

Miche yenye afya iliyoota na kunawiri vizuri shambani ishara ya juhudi za wakulima katika kuitunza, pembeni mashamba hilo kuna mabomba ya maji yanayosaidia kumwagilia mimea kwa wakati jambo linaloimarisha uzalishaji wa chakula.

Jembe la kisasa la injini linalotumia mkono, likiwa limewekwa kwenye eneo la udongo, katika shamba hilo linaloandaliwa kabla ya kuanza kupanda mazao kwa kilimo endelevu chenye tija.

Jembe la mkono la injini linalotumika katika shamba kwajili ya kukata nyasi na kuandaa udongo kabla ya kilimo endelevu kuanza, ikiwa ni sehemu ya kuongeza ufanisi kwa matumizi ya mashine hizo za kilimo na hivyo kuwasaidia wakulima katika kilimo chenye tija.

Jembe la mashine ya injini lililopo katika shamba linalotumika kuandaa na kuchanganya udongo kwajili ya kilimo, na hivyo kuongeza ufanisi mkubwa kwa kutumia muda mchache katika eneo pana la shamba.

Mashine maalum kwa ajili ya kukuza mimea, ikiwa imesheheni miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa hvyo vyenye udhibiti wa mwanga mwenye vunyevu pamoja na joto, na hivyo kuongeza ufanisi katika uzalishaji.

Mashine maalumu inayotumika kukuzia miche iliyopo katika maabara, ikiwa na vifaa vinavyodhibiti uvunyevu, mwanga pamoja na joto kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo na kusaidia kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa mazao.

Mashine maalumu za kukuzia miche, zilizopo katika maabara zikiwa zimesheheni miche iliyoanza kumea na kustawi yenye mwonekano wa rangi ya kijani, mashine hizo zikitumia mfumo mzuri wa kudhibiti mwanga, joto, pamoja na unyevunyevu na hivyo kuongeza ufanisi wa kuzalisha mazao hayo kabla hajaenda katika ardhi kupandwa kwa kilimo endelevu.

Gari kubwa la kulimia lijulikanalo kama Trekta, likiwa lipo katika shamba lenye udongo wenye rutuba, linavuta jembe linalotumika kulima na kuchanganya udongo, kabla ya kuanza kupandwa kwa mazao, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo kilicho bora na endelevu.

Mashine maalumu ya kukuzia miche inayowekwa katika maabara ikiwa na udhibiti wa joto, unyevu pamoja na mwanga kwa ajili ya kukuza mazao. Na hivyo kuongeza ufanisi wa kazi kwa wakulima kabla ya kupanda mazao hayo shambani.

Jumba kubwa la mazao, liiliofungwa mtambo wa kukuza miche, likiwa linamwagilia maji kwa matonematone, na hivyo kufanya mbegu zenye ubora kuota na kustawi vizuri, ikiwa ni sehemu ya uzalishaji ulio bora, unaoleta mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Mashine kubwa ya kulimia ijulikanayo kama trekta ikiwa inavuta jembe maalumu shambani linalofanya kazi ya kuchanganya na kulima udongo kwa mpangilio, ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya kuanza kupanda mazao kwa kilimo chenye mafanikio na tija.

Jembe la injini la mkono linalotumika katika kuchanganya udongo ndani ya shamba. Kikiwa kinasaidia kuongeza ufanisi na kupunguza nguvu kazi za wakulima, hivyo kuleta kilimo chenye tija na mafanikio.

Mashine maalumu kwa ajili ya kukuzia miche, ikiwa na mazingira mathubuti yanayothibiti unyevu, joto pamoja na mwanga, na hivyo huongeza ufanisi katika ukuaji wa miche hiyo inayokua haraka kabla ya kwenda kupandwa ardhini.

Jumba kubwa la mazao lililowekwa vifaa maalumu kwa ajili ya ukuzaji wa miche vinavyomwagilia maji ya matone, na hivyo kuhakikisha unyevunvyevu unakuwepo muda wote, kwa mazao hayo kustawi vizuri katika kilimo hicho kilicho cha kisasa.

Jembe la injini linalotumika kulimia shambani, likiwa linaongeza ufanisi wa kazi kwa kupunguza nguvu zinazotumiwa na wakulima, na hivyo kuleta matokeo yaliyo bora kwani huweza kulima shamba kubwa kwa wakati mdogo.

Maabara maalumu inayotumika kukuza miche, ikiwa na vifaa vinavyodhibiti joto mwanga pamoja na unyevunyevu kwa ajili ya ukuaji wa mazao, ikiongeza ufanisi mkubwa kwa wakulima kwa kukuza miche hiyo kwa muda mchache kabla ya kuamishiwa shambani kupandwa.

Mashine za kukuza miche, zilizotengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu, zikiwa na mfumo wa kudhibiti unyevunyevu, joto na mwanga ili kusaidia ukuaji wa miche kwa haraka na kwa afya bora kabla ya kuhamishwa shambani kwa uzalishaji mkubwa.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani likiwa katika shamba linavuta jembe maalumu la injini, linalolima na kukata nyasi ikiwa ni sehemu ya maandalizi kabla ya kilimo kuanza katika shamba.

Mashine za kisasa zimetumika kukuza miche ndani ya maabara maalumu, zikiwa na uwezo wa kudhibiti joto, unyevunyevu na mwanga unaohitajika, teknolojia hii huwezesha wakulima kupata miche bora na imara kwa msimu wa kilimo wenye mafanikio.

Samaki wanaogelea ndani ya kontena lililoandaliwa kwa ustadi likiwaa limezungukwa na mazingira yenye uoto wa kijani, unaoleta hewa safi na mandhari ya asili. Hali hii inaonesha jitihada za kisasa za ufugaji wa samaki kwa njia rafiki kwa mazingira na yenye tija kwa jamii.

Samaki wenye rangi ya chungwa, wanaogelea katika kifaa maalumu kilichowekwa mazingira ya kuvutia, na hivyo kuwafanya samaki hao kujisikia wapo katika mazingira tulivu na yenye Amani, na hivyo kuongeza kipato kwa matumizi ya kupamba au kuuza, kwa ajili ya mapambo katika nyumba au ofisini.

Samaki wa mapambo wenye rangi tofautitofauti wakiwa wanaelea ndani ya chombo maalumu chenye maji, kikiwa kimewekwa na uoto wa kijani kwa ajili ya kuvutia mandhari hiyo. Samaki hao wanaotumika kwa ajili ya mapambo katika majumba pamoja na ofisi.

Wavu mkubwa uliowekwa katika maji na hivyo kuvua samaki wengi kwa ajili ya mauzo sehemu hii ikiwa ni uvuvi wa samaki wenye tija unaosaidia katika kuongeza kipato cha wavuvi hao na hivyo kuimarisha uchumi wa kaya na taifa kwa ujumla.

Wavuvi waliosimama kando ya bwawa la samaki wakiwa wanatanda nyavu katika bwawa hilo kwa ajili ya kuvuna samaki waliomo ndani humo, ikiwa ni sehemu ya biashara au kwa ajili ya chakula kutokana na samaki hao kufugwa.

Samaki wa rangi ya chungwa wanaonekana wakielea kwa utulivu ndani ya kifaa maalumu kilichotengenezwa kwa ustadi kwa ajili ya malezi yao, kikiwa na maji safi na mtiririko mzuri hali inayowasaidia kukua kwa afya na kwa kasi inayotakiwa.

Samaki wa mapambo wenye rangi mbalimbali za kupendeza, wanaogelea kwa utaratibu ndani ya sehemu maalumu ya ufugaji, wakipewa chakula na huduma stahiki ili waweze kuvutia zaidi na kuuzwa kwa matumizi ya mapambo majumbani au sehemu za biashara.

Samaki mwenye rangi nyekundu, akiwa anaelea ndani ya maji kwenye chombo kilichotengenezwa kwa ajili ya kufugia samaki huyo, akitumika kama samaki wa mapambo na hivyo kuwapatia kipato wafugaji kwa kuuza, ikiwa ni sehemu ya kupamba nyumba au ofisi.

Duka lililo sheheni magunia yaliyo fungwa na yaliyopo wazi yakiwa wamewekwa mazao ya chakula kama vile nafaka zikiwemo maharagwe, njugu pamoja na kunde zilizowekwa eneo la wazi kwaajili ya kuvutia wateja wanaokuja kwa mahitaji ya mazao haya ya chakula.

Mazao ya chakula kama mahindi na maharage yamehifadhiwa ndani ya magunia meupe yaliyopangwa katika safu eneo la wazi lenye ardhi ya udongo, huku yakiwa yamewekwa kwa ajili ya kuwauzia wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Viroba vya wazi vilivyowekwa nafaka za mazao ya chakula, vikiwa vimewekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja katika eneo hilo na kununua bidhaa hizo kwa ajili ya mahitaji yao mbalimbali kwa chakula katika maisha ya kila siku kwenye familia zao.

Magunia yaliyoachwa wazi yakionesha nafaka kama mahindi au mtama yakiwa yamehifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya chakula, mpangilio huu unaonesha hatua ya baada ya mavuno ambapo, mazao haya muhimu kuhifadhiwa kwa uangalifu ili atumike kulisha familia au kuuzwa sokoni.

Bwawa lenye maji tulivu limezungukwa na miti minene na vichaka vya kijani vikitoa kivuli na madhari ya asili yenye kuvutia, eneo hili linaonyesha uhai wa misitu likiwa ni makazi ya viumbe mbalimbali na chanzo cha maji kinachochangia uifadhi wa mazingira.

Daraja la mbao lililopita juu ya mfereji unaotiririsha maji yake katikati ya msitu mkubwa wenye miti iliyoota kwa asili yake. Miti hiyo ikileta kivuli cha kutosha na pia mandhari nzuri kwa ajili ya makazi ya wanyama, na hivyo kuimarisha ikolojia katika mazingira haya.

Wanamisitu waliopo katika eneo maalumu lenye vitalu na miche ya miti inayoandaliwa kabla ya kwenda kupandwa kwenye eneo la wazi kwa ajili ya kukuza misitu itakayotumika kama chanzo cha malighafi, makazi ya wanyama pamoja na kusaidia katika vyanzo vya maji.

Watu kadhaa wakiwa wapo katika eneo lililowekwa miche ya miti kwa ajili ya maandilizi ya upandaji wa misitu. Miche hiyo ikiwa imehifandhiwa kwa mpangilio maalumu na hivyo kufuatiliwa kwa kina kwa ajili ya kukuza misitu kwa kupanda miti hiyo katika eneo la wazi na hivyo kuimarisha mfumo huo wa misitu katika maeneo ya porini.

Msitu uliojaa miti ya aina mbalimbali, mingine ikiwa na majani mapana na mingine mirefu yenye matawi yaliyosambaa, ikiunda mandhari ya kijani yenye uhai. Mchanganyiko huu wa mimea huimarisha maeneo hayo, huhifadhi unyevu ardhini na kusaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mwanamisitu akiwa amechuchumaa kwa makini, katika eneo lililosheheni miche ya miti ,tayari akiwa kwenye maandalizi ya kuandaa upandaji wa miti hiyo katika eneo la wazi, na hivyo kuimarisha misitu kwa taifa.

Wanamisitu waliojizatiti katika kupanda miche ya miti katika eneo kubwa, ikiwa ni maandalizi ya uzalishaji wa misitu kwa ajili ya faida mbalimbali, miche hiyo iliyopandwa inaandaliwa tayari kwenda kuhamishiwa kwenye eneo la wazi ili kupanda misitu yenye faida kwa viumbe hai pamoja na mazingira ya asili.

Maji yanatiririka pole pole kati ya miti minene ya misitu, yakizalisha sauti ya utulivu inayopendeza. Mtiririko huu kuchangia kuleta unyevu unaohitajika kwa ukuaji wa mimea, na kuunda mazingira yenye uhai kwa viumbe wa porini walioko karibu.

Wanaume wawili na wanawake wawili wakiwa wamekaa eneo lenye vitalu vya miche, kwa ajili ya maandalizi ya kupanda miti katika eneo la wazi na hivyo kuzalisha misitu, ikiwa ni jukumu la kuongeza uoto wa asili kwa ajili ya mafanikio mbalimbali kama vile kupata malighafi, kutengeneza makazi kwa viumbe hai, na pia kusaidia katika vyanzo vya maji.

Watu mbalimbali wamekusanyika wakishirikiana kupanda misitu, wakichimba na kuweka miche ya miti kwenye udongo wenye rutuba. Shughuli hii ni sehemu muhimu ya juhudi za kurejesha uoto wa asili, kuimarisha mazingira na kupunguza mabadiliko ya tabia ya nchi kwa manufaa ya jamii na viumbe vyote.

Vijito vidogo vya maji vinavyotiririka katikati ya miti na vichaka, ikiwa ni sehemu ya msitu unaoleta makazi kwa wanyama lakini pia miti hiyo hutumika kama malighafi kwa ajili ya kutengeneza mbao.

Mwanaume mwenye juhudi ameonekana akiwa anapanda miche ya misitu kwa mpangilio mzuri, akichangia upandaji wa miti unaosaidia kurejesha uoto wa asili, kuhifadhi ardhi dhidi ya mmomonyoko na kuongeza hewa safi katika mazingira ya misitu.

Msitu mnene uliyojaa miti mirefu yenye majani mengi, vichaka vyenye rangi ya kijani kibichi na mazingira yanayotoa hali ya utulivu na uhai wa asili. Msitu huu ni hazina ya viumbe hai na chanzo muhimu cha hewa safi, mvua na uhifadhi wa mazingira.

Miche iliyomea na kustawi vizuri yenye muonekano wa rangi ya kijani baada ya kupandwa kwenye mabomba maalum ya hydroponi,; yanayotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri yenye muonekano wa rangi ya kijani, baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya mfumo wa haidroponi yanayosambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupanda kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayotumia mfumo wa kusafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo pasipo kuhitaji udongo.

Mkulima aliyeshika mazao yaliyomea na kustawi vizuri, yaliyopandwa kwa mfumo wa haidroponi unaofanya kazi kwa kupitisha maji yenye virutubisho na madini stahiki bila kuhitaji msaada wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyosafirisha maji yenye madini pamoja na virutubisho stahiki kwenye mizizi ya mimea hiyo, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea mingi iliyoota na kustawi vizuri yenye muonekano wa rangi ya kijani, baada ya kupandwa kwenye mabomba yanayotumia mfumo wa haidroponiki kwa kusafirisha maji yenye virutubisho na madini, ambayo ni muhimu kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo bila kuwepo msaada wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponi, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea iliyoota na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vyenye mabomba yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea vzuri na kustawi baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea katika mfumo huu wa haidroponi usiohitaji uwepo wa udongo kukuza mimea.

Miche iliyoanza kuota na kumea vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu, yanayotumia usafirirshaji wa maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya hyadroponi, vinavyotumia mfumo wa usafirishaji wa maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipokuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea iliyochipua baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayotumia mfumo wa haidroponiki, kwa kusafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki na hivyo kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya haidroponiki, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivo kuongeza ufanisi katika mazao.

Mabomba maalumu yaliyowekwa kwa mpangilio, ikiwa ni sehemu ya matumizi ya mfumo wa haidroponi. Mabomba hayo yanafanya kazi ya kusafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Miche mingi iliyomea na kustawi ndani ya jumba la mazao baada ya kupandwa kwenye mabomba yanayotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi katika ukuzaji wa mazao.

Mimea mizuri iliyoota na kustawi baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yaliyoning'inizwa ya mfumo wa haidroponi, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iloyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayo tumia mfumo wa haidroponiki yanayo safirisha maji kwenye mimea yenye virutubisho sahihi kwa ajili ya ukuwaji wa mimea hiyo kwenye mizizi pasina kuhitaji msaada wa udongo.

Miche ya aina tofauti iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa ndani ya vifaa, vyenye maji yenye virutubisho na madini kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayotumia mfumo wa haidroponi, yakisafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mizizi ya miche iliyowekwa ndani ya kifaa chenye maji yenye rutuba na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo. Ikiwa ni mfumo wa haidroponi unaowezesha ukuuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo, hivyo kuongeza ufanisi katika ukuaji wa mazao.

Miche iliyopandwa kwa mfumo wa haidroponi ikiwa imemea na kustawi vizuri katika muonekano wa rangi ya kijani, baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayotumia maji yenye virutubisho na madini, kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Mabomba maalumu, yatumikayo katika kilimo cha haidroponi, yanayofanya kazi ya kusafirisha maji yenye rutuba na madini stahiki ili kukuza mimea. Mabomba hayo yakiwa yamewekwa kwa mpangilio mzuri, tayari kupandwa mbegu zitakazotumika kwa ajili ya kilimo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyopandwa na kumea vizuri baada ya kuwekwa kwenye mabomba maalumu ya haidroponii, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye bakuli maalumu lenye maji yanayoleta virutubisho na madini, kwa ajili ya ukuaji wa mimea hiyo pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye bomba maalum linalopitisha maji yenye virutubisho na madini stahiki, kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo na hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo.

Miche iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vikiwa ni mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea inayopandwa kwa kuweka mizizi yake ndani ya chombo chenye maji yenye virutubisho na madini stahiki na hivo kusaidia mimea hiyo kukua pasipokuwepo na udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vinavyotumia mfumo wa haidroponiki, vikipitisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya mfumo wa haidroponi, yanayosafirisha maji yenye virutubisho na madini sahihi wa ukuwaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya mfumo haidroponi, yanayopitisha na kusambaza maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuwepo na udongo.

Miche iliyomea na kustawi vizuri ikiwa ndani ya jumba kubwa baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu yanayopitisha maji yenye virutubisho na madini kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo kwa ukuaji.

Mimea ya nyanya iliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya hema kubwa la vitalu likiwa na matunda mekundu na mabichi yanayoning'inia kwenye mashina. Mazingira yaliyothibitishwa na kudhibitiwa kwa umakini wa hali ya juu; na hivyo kusaidia kuongeza tija, kuzuia magonjwa na kuhakikisha uzalishaji bora wa kilimo cha biashara.

Wakulima wa kike waliopo kwenye shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, wakiwa katika kupanda mazao kwa ajili ya kilimo cha viwandani, yanayotumika kutengenezea bidhaa zilizomaliziwa na hivyo kuuzwa kwa ajili ya kuongeza kipato cha jamii na kaya kiujumla.

Vitunguu vingi vimewekwa chini baada ya kuvunwa, vikionekana kama mazao ya biashara yenye umuhimu mkubwa. Huvutia soko kwa matumizi ya chakula na kuuza hivyo kuongeza kipato kwa wakulima pamoja na jamii.

Mkulima wa kike aliyopo katika ya shamba kubwa la kahawa, akiwa anafurahia na mwenye uso wa tabasamu kwa matarajio ya kuvuna mazao hayo kwajili ya kilimo cha viwandani na hivyo kujipatia kipato.

Wafanyakazi waliovaa mavazi maalumu wakiwa ndani ya kiwanda maalumu, kinachofanya kazi ya kuchakata mazao yatokanayo na kilimo cha viwandani na hivyo kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa kwa ajili ya kuuza sokoni.

Vijana wawili wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao kubwa kwa ajiri ya biashara mimea ya kijani ilio stawi kwa rangi ya kijani kibichi, ikiwatayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajiri ya kuuzawa.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu wenye rutuba, lililotawaliwa na mazao ya biashara ya mbogamboga kwa ajili ya kilimo cha viwandani, yaliyomea na kustawi vizuri na hivyo kuwasaidia wakulima kupata mafanikio kwa kujipatia kipato baada ya kuuza mazao hayo.

Wafanyakazi mbalimbali waliovaa mavazi maalumu wakiwa katika kiwanda cha uzalishaji wa mazao ya biashara, yanayotokana na kilimo cha viwandani na hivyo kuhusika katika kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa na kuuzwa kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Ng`ombe wenye rangi nyeusi na madoa meupe, wakiwa wapo katika ndani ya jumba kubwa la kisasa katika kilimo hicho cha viwandani, waliowekwa kwa mpangilio maalumu kwa ajili ya kuimarisha ustawi wao na hivyo kuleta nyama pamoja na maziwa kwa wingi.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu wenye rutuba, likiwa limesheheni mazao ya mbogamboga yaliyopandwa kwa mpangilio maalumu na wa kisasa, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani kinachotumia mazao hayo na kutengeneza bidhaa zilizo maliziwa.

Mazao ya mbogamboga yaliyopandwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, yakiwa yamepandwa kwa mpangilio maalumu na wa kisasa, kwa ajili ya kuimarisha kilimo cha viwandani kinachojihusisha na kuvuna mazao hayo kama malighafi, kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa.

Gari kubwa aina ya trekta linalovuta jembe shambani kwenye udongo wenye rutuba, likifanya kazi ya kuchanganya na kuandaa udongo huu kabla ya mbegu kupandwa kwa ajili ya kilimo chenye mafanikio na tija katika eneo hilo.

Migomba iliyojaa mimea ya ndizi na kupandwa kwa mpangilio mzuri wa teknolojia za kisasa, ikionyesha uzalishaji wa wingi unaofanyika kwa njia ya kilimo cha viwandani mazao haya husaidia kuongeza tija na kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa za chakula.

Wakulima waliojidhatiti katika kilimo cha viwandani, wakiwa wanakagua na kuhudumia mazao yao ya mbogamboga yaliyopandwa katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, ikiwa ni njia na mbinu sahihi ya kisasa katika kuimarisha kilimo hichi chenye mafanikio na tija.

Kuku wengi waliojazana ndani ya jumba kubwa la kufugia wakitembea kwa uhuru, huku wakipata chakula na maji yanayotosheleza mahitaji yao. Mazingira haya yameandaliwa kwa uangalifu kuhakikisha kuku wanakuwa kwa afya, na kutoa mazao bora kwa ajili ya matumizi ya biashara.

Mkulima akiwa anakusanya vitunguu vilivyomwagwa chini baada ya kuvunwa, na hivyo kuhifadhiwa sehemu maalumu. Tayari kwa maandalizi ya kuweka vitunguu hivyo kwenye mazingira yaliyo sahihi ili vichakatwe, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha viwandani, kinachohusika na kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa kutokana na mazao.

Miche ya nyanya iliyowekwa katika mfumo maalumu, ikiwa na matunda yaliyokomaa na kuiva tayari kwa maandalizi ya kuwekwa kiwandani, kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa na hivyo kuimarisha kilimo hiko cha viwandani.

Ng'ombe wenye rangi nyeupe pamoja na nyeusi, wakiwa wamesimama kwa mpangilio maalumu ndani ya jumba kubwa la uzalishaji wa mifugo. Waliofungwa vichwa vyao sehemu maalumu kwa ajili ya malisho, ikiwa ni mfumo mzuri wa kilimo cha viwandani.

Mazao yaliyomea na kustawi vizuri ndani ya jumba kubwa la vitalu, likiwa na mazingira yaliyothibitiwa kwa ajili ya joto unyevu pamoja na mwanga, yaliyostawi na hivyo kuimarisha kilimo cha viwandani kwa kuleta mafanikio yenye tija.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kazi ndani ya jumba kubwa la mazao, akiwa anahudumia na kukagua miche hiyo ya mbogamboga iliyo mea na kustawi vizuri tayari kwa kuvunwa na kwenda kuchakatwa katika kiwanda kwaajili ya uboreshaji wa kilimo cha viwandani.

Trekta kubwa linalovuta jembe likiwa katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, linafanya kazi ya kuandaa shamba hilo kabla ya kupanda mazao ikiwa ni sehemu ya kuongeza ufanisi katika kilimo hicho cha viwandani.

Trekta maalum lililowekwa katika eneo la shamba, likiwa tayari kulima shambani kwa ajili ya kuandaa eneo hilo la udongo kabla ya kuanza kupanda mazao, linalofanya kazi ya kuongeza ufanisi mkubwa na kupunguza uchovu kwa wakulima kwa kutumia muda mchache.

Shamba kubwa lililosheheni mazao ya kabichi ikiwa ni kilimo cha mbogamboga kinachotumika kwa ajili ya viwandani, ambapo mazao hayo huvunwa na kuchakatwa na kutengenezwa bidhaa zilizomalizia.

Shamba kubwa limejaa mazao mbalimbali yaliostawi kwa wingi yakionyesha matokeo ya mbinu za kilimo cha viwandani, kinachotegemea rutuba ya ardhi pamoja na mashine kwa ajili ya kuimarisha uzalishaji wa mazao hayo.

Kuku wengi waliojazana ndani ya jumba maalum la kufugia, wakiwa wanatembea na kula katika mazingira safi yenye chakula na maji ya kutosha, mpangilio huu wa kisasa unasaidia kuhakikisha afya bora ya kuku katika ufugaji wa viwandani, pia ukuaji wa haraka na uzalishaji mzuri kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Miche iliyomea na kuota vizuri katika jumba la vitalu ikiwa imepandwa kwa uangalifu mkubwa kwa ajili ya kilimo cha viwandani, ambapo ipo tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa ajili ya kwenda kutengenezewa bidhaa zilizo malizika.

Mazao mengi yaliyomea na kustawi vizuri katika shamba kubwa, ikiwa ni mfumo wa kilimo cha viwandani kwa kuzalisha mazao hayo yanayotumika baada ya kuvunwa, na kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zilizomaliziwa.

Mazao mbalimbali yaliyopandwa ndani ya hema la vitalu, yakiwa kwenye mazingira yanayodhibitiwa kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha ukuaji wenye tija, teknolojia hii ya kisasa hutumika kuongeza uzalishaji kuzuia magonjwa ya mimea na kufanikisha kilimo cha viwandani chenye faida kubwa.

Mkulima aliyejidhatiti katika kilimo cha umwagiliaji, akiwa ameshika chombo chenye maji kinachomwagilia kwa kunyunyuzia katika vitalu vyenye mazo yaliyonawili na kustawi vizuri, kutokana na njia sahihi katika kilimo hicho chenye tija.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika eneo la shamba lenye udongo wenye rutuba, ikiwa inafanya kazi ya kumwagilia maji katika shamba hilo ili kuhakikisha unyevu unyevu unakuwepo muda wote kwa ajili ya ustawi wa mazao.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba dogo, lenye udongo mwekundu wenye rutuba, huku miche ikianza kumea na kustawi vizuri, kutokana na msaada wa unyevu unyevu unaotoka kwenye mabomba hayo yanayomwagilia maji, na hivyo kuhakikisha hali nzuri ya ukuaji wa mimea.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa katika eneo kubwa la shamba lenye udongo wenye rutuba, na hivyo kusaidia katika kuongeza unyevunyevu kwenye udongo huo kwa kipindi cha kiangazi, na hivyo kuimarisha uzalishaji wa mazao hayo, kwa ajili ya biashara au chakula.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu wenye rutuba, likiwa limeandaliwa vizuri kwa kuwekwa mabomba maalumu kwa ajili ya umwagiliaji, na hivyo kuimarisha kilimo hicho kwa kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo muda wote hata katika kipindi cha ukame.

Mkulima aliyejidhatiti katika kilimo cha umwagiliaji akiwa ameshika mabomba ya plastiki yanayotoa maji na kumwagilia miche hiyo iliyopo kwenye kitalu, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kilimo chenye tija kabla ya kuhamishia sehemu husika kwa kupanda.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa kwa kutengeneza mabomba yaliyopitishwa katika shamba zuri lenye udongo wenye rutuba, ikiwa ni njia sahihi na ya kisasa katika ulimaji na hivyo kuhakikisha mazao hayo yanapata unyevunyevu hata wakati wa ukame.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, lililosheheni mazao yaliyomea na kustawi vizuri yakiwa na mwonekano wa rangi ya kijani, huku mabomba ya umwagiliaji yamewekwa katikati ya mazao hayo ili kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo muda wote hata kipindi cha ukame, kwa ajili ya kurutubusha mazao hayo.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba huku mabomba hayo yakihakikisha unyevuunyevu unakuwepo wakati wote, kwa ajili ya miche hiyo kustawi hata katika kipindi cha ukame na hivyo kuleta mafanikio katika kilimo.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa katika shamba kubwa lililopandwa miche kwa mfumo wa matuta, mabomba hayo yakihakikisha maji yanapita katikati ya matuta hayo na hivyo kuleta unyevuunyevu katika miche hiyo ili istawi na kumea vizuri.

Shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba likiwa limepandwa mbegu zilizoota na kumea vizuri, na kuleta miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepitishwa katikati ya miche hiyo, yanamwagilia maji na kuhakikisha ujivunyevu na kuwepo muda wote hata katika kipindi cha ukame kwa ajili ya ukuaji wa mbegu hizo na kuleta mazao yaliyobora.

Mabomba maalumu kwa ajili ya umwagiliaji yaliyowekwa katika eneo la shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba yakihakikisha unyevunyevu unakuwepo muda wote katika shamba hilo kwa ajili ya kurahisisha uzalishaji wa mbegu zenye ubora zilizopandwa.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa katika udongo mzuri wenye rutuba, kwa kupitisha mabomba yanayofanya kazi ya kumwagilia maji ili kuhakikisha unyevunyevu unapatikana katika shamba hilo na hivyo kukuza miche hiyo.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji, uliowekwa katika shamba lenye rutuba kwa kuchimba mabomba chini ya ardhi, yakiwa yanatumika kusambaza maji ipasavyo katikati ya miche iliyopandwa katika shamba hilo, na hivyo kuleta unyevunyevu kwa ajili ya kustawisha mazao hayo.

Mabomba mazuri yaliyowekewa kwa mpangilio maalumu, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mfumo wa umwagiliaji katika mashamba mbalimbali, huku mfumo huu ukionesha matokea yaliyo chanya baada ya miche iliyopo katika shamba hilo kumea na kustawi vizuri.

Bomba kubwa kwa ajili ya umwagiliaji wa maji, lililowekwa Katika shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba. Linalo mwagilia maji ya kutosha Katikati ya matuta ya miche ya mazao hayo. Huku mazao hayo yakionekana kumea na kustawi vizuri kutokana na unyevu unyevu unaoleta virutubisho.

Mkulima aliyejizatiti katika kilimo cha umwagiliaji, akiwa ameshika mpira unaopitisha maji, anamwagilia miche iliyopo katika vitalu, kwa ajili ya kuhakikisha unyevunyevu unakuwa wa kutosha, na hivyo kustawisha mazao hayo.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa katika shamba kubwa la mazao, likiwa na miche iliyopandwa vizuri na kustawi katika udongo wenye rutuba, na hivyo umwagiliaji huo unaosaidia kuleta unyevuunyevu kwa ajili ya ukuaji na kustawisha mazao hayo, ikiwa ni njia nzuri iliotumiwa na wakulima katika kuleta kilimo chenye tija.

Mandhari nzuri na yenye kuvutia yenye uwoto wa asili wenye rangi ya kijani, uliotapakaa hadi kwenye safu za milima, huku mawingu meupe yakiwa yamefunika mazingira hayo yenye mvuto na yaliyo asili.

Eneo la wazi lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo vichaka pamoja na miti mirefu iliyotengeneza mandhari ya msitu ya kuvutia katika mazingira hayo yaliyo ya asili.

Mfereji mdogo wa maji uliozungukwa na udongo uliotawaliwa na nyasi chache pamoja na miti ya kijani, huku kwa mbali milima ikionekana iliyofunikwa na anga lenye mawingu myepesi na kwa pamoja huleta mandhari nzuri ya mazingira yaliyo asili.

Safu za milima yenye asili ya miamba, ikiwa imezungukwa na uoto unaopenda kuota katika maeneo ya jangwani, huku anga la bluu lenye mawingu machache meupe, likifunika eneo hilo na kuleta taswira nzuri.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyotawaliwa na maji yaliyopita katikati ya uoto wa asili wa kijani, ikiwemo miti pamoja na nyasi zenye kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo halisi.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa kijani wa asili, ikiwemo nyasi pamoja na vichaka vilivyotapakaa katika eneo hilo, huku miinuko ikionekana kwa mbali na anga lenye mawingu mepesi, iliyofunika sehemu hiyo na kuleta taswira nzuri.

Barabara iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, ikiwa imepita katikati ya uoto wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti iliyotapakaa hadi kwenye safu za milima na kwa pamoja kuleta mandhari ya mazingira yenye mvuto.

Eneo lililotawaliwa na vichaka vinavyochanganyika na miti mirefu vikitoa mandhari ya kijani yenye uhai na kivuli cha asili. Muunganiko huu wa mimea huonyesha uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu wake katika kuhifadhi hewa safi na makazi ya viumbe hai.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uwoto wa asili ikiwemo nyasi pamoja na miti, huku milima ikionekana kwa mbali na jua linalochomoza na kuleta taswira nzuri ya mazingira haya yaliyo ya asili yenye mvuto.

Twiga mrefu aliyesimama katikati ya uoto wa asili wa kijani ikiwemo miti midogo, huku kwa mbali majengo makubwa ya magorofa yakionekana katika mandhari hiyo yenye taswira ya mazingira ya kuvutia.

Eneo lililotawaliwa na maji na mazingira tulivu likiwa limezungukwa na uoto wa kijani kama vile miti pamoja na nyasi, huku anga la bluu likitanda na kufunika eneo hilo kwa kuleta mandhari nzuri yenye kuvutia,

Pundamilia na swala wanaonekana wakitembea kwa utulivu porini wakiwa sehemu ya mandhari ya asili yenye mvuto, mazingira haya ya uwanda wa kijani na wanyama wa pori huonesha uzuri wa mazingira na urithi wa kiasili wa nchi.

Bwawa lililozungukwa na uwoto wa asili wa kijani ikiwemo vichaka pamoja na miti, iliyotapakaa hadi kwenye safu za miinuko vilivyopo kwenye mandhari nzuri na ya kuvutia nzuri katika mazingira haya ya asili.

Maji yaliyozungukwa na miti michache pamoja na nyasi ikiwemo na mazao yaliyopandwa, huku makazi ya watu yakionekana kwa asilimia ndogo katika eneo hilo lenye mvuto na mandhari ya kuvutia kwenye mazingira hayo ya asili.

Eneo la maji lililozungukwa na uoto wa asili, ulio tapakaa kwenye safu za miinuko, huku makazi ya watu yakionekana kwa asilimia ndogo, katika eneo hilo lenye mazingira yenye mvuto ya asili.

Sehemu ya wazi iliyotawaliwa na uoto wa asili ikiwemo miti pamoja na kijani yenye mandhari ya kuvutia, huku kwa mbali ikionekana milima iliyopo katika safu za vilele tofautitofauti.

Eneo la maji lililozungukwa na miinuko midogo yenye uoto wa asili ndani yake, ikiwemo: nyasi, vichaka pamoja na miti mifupi; vinavyoleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asilia.

Eneo kubwa lililotawaliwa na maji likiwa limezungukwa na uoto wa asili wa kijani pamoja na milima inayoonekana kwa mbali kwa pamoja vikileta mandhari nzuri ya taswira yenye mazingira yaliyo asilia.

Vijito vya maji vilivyopita katikati ya udongo uliokauka ukiwa umezungukwa na uoto wa asili wa kijani katika sehemu chache pia na miti liyojaa yenye majani mapana, huku milima ikionekana kwa mbali na kwa pamoja kuleta taswira nzuri ya mazingira ya kuvutia.

Miamba iliyojitengeneza kwa asili yake ikiwa katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili wa kijani, kama vile nyasi zilizotengeneza mazingira mazuri ya kuvutia katika mandhari hiyo iliyo tulivu.

Eneo la wazi lililotawaliwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na miti yenye majani mapana, huku milima ikijitokeza kwa mbali inayofunikwa na anga la bluu tulivu na hivyo kuleta taswira ya mazingira yanayovutia.

Mwanamke mmoja, anaeonekana akitembea kwa ujasiri kati ya miamba mikubwa ndani ya pori, lenye uoto wa asili, akipita kwenye njia iliyozungukwa na miti pamoja na vichaka. Mandhari inayoonesha uzuri wa mazingira ya porini na uhusiano wa binadamu na asili.

Eneo kubwa, lililotawaliwa na uoto wa kisavana, ikiwemo nyasi zilizokauka pamoja na vichaka vidogovidogo, huku vilele vya mlima vikionekana kutoka kwa mbali, vinavyoleta mazingira yenye mvuto ya asili katika maeneo ya porini.

Eneo kubwa lililotawaliwa na uoto wa kijani wa asili, ikiwemo nyasi pamoja na vichaka, huku kwa mbali ikionekana milima iliyofunikwa na anga lenye mawinguya kiasi, yanayoleta taswira ya nzuri ya mazingira yaliyo asili.

Mto uliopita katikati ya uoto wa asili ikiwemo nyasi na mazao pamoja na miti, huku makazi ya watu yakionekana kwa mbali katika maeneo hayo yenye mazingira mazuri yenye mvuto kwa macho ya binadamu, na hivyo kuleta taswira ya mazingira yaliyo tulivu.

Vijito vya maji vilivyopita katikati ya uoto wa asili wa kijani ikiwemo njasi, vichaka, pamoja na miti. Vinavyoleta mazingira ya asili yenye kuvutia na hivyo kutengeneza mandhari nzuri, na kupendeza katika macho ya binadamu.

Uoto wa asili mbele ya mlima Kilimanjaro unaoonekana ukiwa na miti yenye rangi ya kijani pamoja na nyasi nene na vichaka vinavyostawi kwa urembo wa kipekee vikikamilisha mandhari ya kuvutia ya mlima huo maarufu, huku vikitoa makazi kwa viumbe hai na kuhifadhi hewa safi kwa mazingira yanayozunguka.

Barabara ya vumbi iliyopita katikati ya uoto wa asili wa kijani ikiwemo nyasi pamoja na miti yenye majani mapana, huku anga la bluu likifunika eneo hilo na kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo ya asili.

Eneo la wazi lililotawaliwa na uoto wa asili ikiwemo miti ya kijani pamoja na maji kidogo, huku kwa mbali kukionekana na milima iliyoinuka na kufunikwa na mawingu pamoja na anga la bluu, kwa pamoja vikileta taswira nzuri ya mazingira yaliyo ya asili.

Punda milia wamezungukwa na uoto mnene wa asili wa kijani kibichi, miti pamoja na vichaka vinavyo walinda na kutoa makazi mazuri. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa maisha ya porini na umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya viumbe hai hawa wa kipekee.

Twiga aliyesimama katikati ya uoto wa kijani wa asili ikiwemo miti pamoja na vichaka, huku kwa mbali majengo makubwa ya ghorofa yakiwa yanaonekana na kwa pamoja kuleta taswira nzuri ya mazingira ya mjini na porini.

Eneo linalo onekana na miti michache iliyo sambaa kwa mbali, nyasi zimekauka zikitoa rangi ya udongo wa kiangazi, huku maghorofa yakionekana kwa mbali yakichomoza juu ya upeo wa macho. Mandhari inayo changanya uzuri wa asili na maendeleo ya mji ya kisasa.

Eneo kubwa lenye mandhari nzuri, lililotawaliwa na uoto wa kijani, ikiwemo nyasi pamoja na miti yenye majani mapana, yaliyosambaa hadi kwenye safu za milima na kuleta taswira nzuri ya mazingira ya kuvutia.

Mto uliopita katikati ya uoto wa asili ukiwa umezungukwa na miti pamoja na vichaka vidogo, na hivyo kuleta taswira nzuri ya mazingira yaliyo asili ya kuvutia.

Uoto wa asili kijani uliopo mbele ya safu ya milima inaonekana kwambali, huku anga la bluu likileta mazingira yaliyo tulivu na yakuvutia katika mandhari ya eneo hilo la porini.

Maji machache yaliyojikusanya katikati ya udongo mkavu ulionekana kufyonzwa na jua, huku pembeni ukiwa na uoto wa asili uliochanganyika na vichaka vidogo, nyasi ndefu na miti ya porini inayosimama kimya katikati ya mandhari nzuri ya kijani hafifu.

Safu za milima zimefunikwa na theruji nyeupe inayong'arisha ikitengeneza mandhari ya kuvutia yenye baridi kali, mwinuko wa milima na ukanda wa theruji huonyesha uzuri wa hali ya hewa ya milimani na kuwa makazi ya aina mbalimbali katika maeneo hayo kwa ajili ya mimea na wanyama wa kipekee.

Mfugaji wa nyuki aliyeshika mzinga kwa makini, akionyesha ustadi wake katika kuwalinda nyuki na kuvuna asali. Hii ni kazi yenye mchango mkubwa kwa uchumi na pia kwa uhifadhi wa mazingira kupitia uchavushaji wa mimea.

Mbuzi waliowekwa katika banda maalumu, huku vichwa vyao vikiwa vimefungiwa eneo la malisho. Mfumo huu ukiwa ni mzuri wa kufuga wanyama hao, kwa kuhakikisha wanapata malezi yaliyo bora, na chakula chenye hali ya usafi katika malezi maalumu.

Ng'ombe waliopangiliwa katika zizi la jadi, lililotengenezwa kwa miti na mabati, wakiwa wamewekwa vizuri katika sehemu ya ndani na hivyo kuimarisha ufugaji wa ng'ombe hao kwa ajili ya maziwa na nyama.

Wafugaji wa nyuki waliofaa mavazi ya kujikinga wakionekana tayari kuhudumia mizinga kwa umakini mkubwa na kuhakikisha nyuki wanapata mazingira salama ya kuzalisha asali, shughuli hii huchangia katika uzalishaji wa lishe bora na kipato kupitia bidhaa za asali na nta.

Mizinga ya nyuki imepangwa kwa utaratibu katika eneo tulivu lenye miti na maua ya asili, ikiwa ni sehemu muhimu ya kuzalisha asali na nta. Kila mzinga umetengenezwa kwa ungalifu ili kuwapa nyuki makazi salama na kusaidia hufadhi wa mazingira kwa kuchochea ushawishaji wa mimea.

Mbuzi waliopo katika eneo la barabara, wakiwa wamezungukwa na pori. Hali hii ikionyesha ufugaji wa kienyeji ambao kwa mbuzi wanaachwa kutembea kwa uhuru, na hivyo kujitafutia malisho yao yenyewe, njia hii ikiwa inaimarisha upatikanaji wa lishe zilizo bora, kutokana na vyakula mbalimbali vya asili vinavyopata mifugo hiyo

Mbuzi kadhaa waliopo ndani ya banda la kienyeji, wakiwa wamekaa pembeni na majani yanayotumika kama malisho na hivyo kuongezea lishe bora huku wafugaji wakiwa karibu na maeneo hayo kwa ajili ya uangalizi ulio imara na hivyo kuhakikisha upatikanaji wa nyama na maziwa.

Mfugaji aliyopo katika zizi la kienyeji, liliotengenezwa kwa mabati pamoja na miti, ndani yake kukiwa kuna bata waotembea huru katika ardhi, wakitafuta chakula kilichomwagwa chini, ikiwa ni mfumo wa jadi wa ufugaji wa ndege.

Kuku wa kienyeji wenye afya nzuri waliyopo sehemu ya wazi wakiwa wamesimama katika mazingira ya ufugaji huo unaowaachia huru kujitafutia chakula chao, ikiwa ni sehemu ya njia mbalimbali katika ufugaji wa kuku.

Vifaranga wa kuku waliojazana ndani ya zizi maalumu lililokaribu na taa zinazotoa joto la kutosha kwa ukuaji wao wakiwa wanatembea huku na kule wakitafuta chakula, mazingira haya yanahakikisha malezi salama na afya kwa kuku wa awali katika mfumo wa ufugaji bora.

Bata na kuku wanaonekana wakitembea kwa uhuru kwenye uwanja wa wazi wakitafuta chakula ardhini kwa njia ya asili. Hali hii inaonyesha aina ya ufugaji wa kienyeji unaotegemea mazingira ya nyumbani bila matumizi ya vifaa.

Kuku waliopo katika kibanda cha kienyeji kilichotengenezwa kwa mabati pamoja na mbao, huku chini wakiwa wamesimama juu ya mapumba ikiwa ni sehemu ya chakula cha asili kinachowapa lishe na virutubisho kuku hao, na hivyo kukuza mazao katika nyama pamoja na mayai.

Kilimo cha mbegu kilichotumia mfumo maalumu na wa kisasa baada ya kupanda mbegu hizo kwenye udongo mzuri wenye rutuba katika shamba hilo kubwa kwa kutumia matuta, na hivyo kuongeza ufanisi katika kilimo kwa kuleta mafanikio yaliyo bora kutokana na mbegu hizo zilizotumika kwa usahihi mkubwa.

Wakulima waliotumia mbegu zenye ubora wa hali ya juu katika kupanda mazao kwenye shamba lenye udongo wenye rutuba, mazao yaliyopandwa kwa mpangilio maalum kwa kutumia mbegu hizo na hivyo kuzalisha mimea iliyomea na kustawi vizuri.

Rafu iliyosheheni mifuko ya mbegu, kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika pamoja na maelezo ya kina kwa ajili ya kumuelewesha mkulima anaekuja kuchagua mbegu hizo zenye ubora kwa ajili ya kilimo chenye tija na mafanikio.

nyumba kuubwa la hema la vitalu lenye miche midogo iliyoanza kukua na kustawi vizuri, baada ya mbegu zenye ubora kupandwa katika eneo hilo kwa kutumia mfumo maalumu, na hivyo kuhamasisha kutumiaji kwa mbegu sahihi kwa ajili ya kilimo cha biashara au chakula.

Rafu maalum iliyopangwa mifuko ya mbegu, kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika pamoja na maelezo ya kina yanayotolewa kwa mkulima, katika mbinu nzuri na sahihi za kutumia kwaajili ya kuhakikisha anapata mazao yaliyo bora.

Mfuko maalumu wenye picha ya zao husika, uliotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi wa kitaalamu, unaomsaidia mkulima kuchagua kwa matumizi binafsi katika shamba kwa ajili ya mazao yenye tija na mafanikio.

Mfuko maalumu, unaotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora na zilizofanyiwa utafiti, ukiwa na picha ya zao husika kwa ajili ya kumsaidia mkulima kuchagua kulingana na matumizi anayotaka kuyatumia katika shamba lake kwa kilimo endelevu.

Makapu ya asili yaliyowekwa katika eneo la wazi ikiwemo maharagwe pamoja na karanga na njugu zilizowekwa kwa ajili ya kuuzwa, kama mbegu zilizo bora na hivyo kupandwa shambani kwa kilimo endelevu chenye tija na mafanikio.

Mfuko maalumu wenye picha ya zao husika uliowekwa kwa ajili ya matumizi sahihi ya kuhifadhia mbegu zilizotengenezwa kwa ubora na kufanyiwa uchunguzi kitaalamu, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha kilimo kwa njia ya kutumia mfumo huo mzuri na wa kisasa kwa ajili ya kuwasaidia wakulima katika kilimo chenye tija.

Mfuko maalumu uliotumika kuhifadhia mbegu za mapapai, huku kukiwa na picha husika kwa ajili ya kumrahisishia mkulima anayetaka kulima mazao hayo na hivyo kumpa muongozo pamoja na mbinu za kutumia ili kufanikisha kilimo hicho cha mapapai.

Kopo maalumu lililowekwa picha ya zao husika, likiwa limetumika kuhifadhia mbegu zenye ubora zilizofanyiwa uchunguzi kitaalamu kwa ajili ya kilimo, na hivyo kumsaidia mkulima kupanda mbegu hizo kwa ajili ya kilimo chenye tija na mafanikio.

Wakulima mbalimbali waliokusanyika katika eneo la wazi, wakiwa wamezungukwa na magunia yaliyosheheni mbegu, wanazimwaga chini kwenye eneo la turubai kwa ajili ya kuzikausha ikiwa ni sehemu ya maandalizi kwa kilimo katika msimu unaokuja.

Miche iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwa mbegu zilizo bora na kufanyiwa utafiti kitaalamu katika shamba lenye udongo wenye rutuba na hivyo kuleta mafanikio yenye tija kwa wakulima.

Mbegu zilizopandwa katika vifaa maalum vya plastiki vilivyowekwa udongo na kuanza kuchipua miche iliyomea na kustawi baada ya kutumia mbegu zilizo bora na zilizofanyiwa utafiti kitaalamu, hivyo kuwasaidia wakulima katika kilimo chenye tija na mafanikio.

Mfuko maalumu wenye picha ya zao husika uliotumika kuhifadhia mbegu zenye ubora na zilizofanyiwa utafiti kitaalamu, kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali na hivyo kuwasaidia wakulima kufanya kilimo chenye mafanikio na tija.

Rafu iliyopangwa kwa uangalifu iliyojaa mifuko ya mbegu za mazao tofauti kila mfuko ukiwa na maelezo aina ya mbegu na matumizi yake, mpangilio huu hurahisisha wakulima kuchagua mbegu bora, kwa ajili ya msimu unaofuata katika kilimo chenye tija.

Wakulima wameinama kwa makini wakipanda mbegu ndani ya kitalu maalumu kilichoandaliwa kwa ustadi, chenye udongo laini na unyevunyevu wa kutosha. Hatua hii ya awali ni muhimu katika kuhakikisha miche inakua kwa afya bora, na hivyo ikiwa ni kabla ya kuhamishiwa shambani kwa uzalishaji mkubwa.

Wakulima watatu wa kiume wakiwa wamesimama katika eneo la vichanja lenye maturubai yaliyojaa mbegu ndani yake. ikiwa ni maandalizi sahihi kwa ajili ya kutengeneza mbegu zilizo bora kwa kuzianika juani na hivyo kusaidia katika msimu wa kilimo.

Miche iliyoanza kumea na kustawi vizuri baada ya mbegu zenye ubora kupandwa katika shamba lenye udongo wenye rutuba, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamepangwa katika sehemu hiyo ili kuhakikisha unyevuunyevu kwa ajili ya mazingira stahiki kwa mbegu hizo kukua.

Rafu imejaaa mifuko ya mbegu mbalimbali kila mfuko ukiwa na lebo inayotoa taarifa za aina na sifa za mbegu zilizomo. Mpangilio huu hurahisisha wakulima na wataalamu kuchagua mbegu bora zinaziofaa kwa kilimo chenye mafanikio na tija kubwa.

Rafu iliyojaa mifuko ya mbegu za mazao mbalimbali, kila mfuko ukiwa na lebo inayotoa taarifa za aina na sifa za mbegu ziliozomo, mpangilio huu hurahisisha wakulima kuchagua mbegu bora kwa ajili ya kilimo chenye mafanikio na uzalishaji wa mazao yenye tija.

Rafu iliyopangwa mifuko maalumu kwa ajili ya kuhifadhia mbegu, ikiwa na picha ya mazao husika pamoja na maelekezo yanayotolewa, ili kumsaidia mkulima katika kuzingatia upandaji wa mbegu ili kupata mafanikio katika kilimo chake.

Mfuko maalumu wenye picha ya zao husika unaotumika kuhifadhi mbegu zenye ubora zilizofanyiwa utafiti na uchunguzi kitaalamu, kwa ajili ya mafanikio katika kilimo chenye tija na hivyo kuwasaidia wakulima, kusonga mbele katika shughuli zao hizo za kulima kwa kupanda mbegu zilizo bora.

Mbegu bora zilizopandwa katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba, zikamea na kustawi vizuri kutokana na mfumo sahihi uliotumiwa na wakulima kwa kupitisha mabomba ya maji yanayoleta unyevu Kwa ajili ya mbegu hizo kukuwa vizuri.

Mbegu zilizo anza kuota na kumea vizuri kwa kuchipua miche baada ya kupandwa kwenye shamba kubwa lililowekwa mfumo wa umwagiliaji, ikiwa ni njia ya kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo muda wote kwa ajili ya kuleta virutubisho kwa kukuza na mazao hayo.

Mbegu zenye ubora zilizopandwa na kuota kwa wingi zikileta mafanikio mazuri baada ya wakulima hao kutumia mbinu za kisasa na zenye tija kama vile kupanda kwa matuta na kuzingatia nafasi kati ya mbegu moja na nyingine. Pia mabomba ya maji yaliyowekwa na kuhakikisha unyevuunyevu unakuwepo muda wote shambani.

Mbegu zilizomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, ikiwa ni matumizi ya mfumo wa kisasa katika uzalishaji wa mbegu bora, mbegu hizo zikiwa zimezalisha na kumea, miche ilianza kukomaa tayari kuhamishwa katika eneo la shamba kwa kilimo endelevu.

Miche iliyoaanza kuota vizuri baada ya mbegu zenye ubora kupandwa kwenye shamba lenye rutuba, pia likasaidiwa na mfumo mzuri wa umwagiliaji unaohakikisha unyevu unyevu kwa ajili ya kuweka virutubisho katika mbegu hizo nakuota.

Hema kubwa la mazao lililosheheni vitalu vyenye miche iliyoanza kumea na kusitawi vizuri baada ya mbegu zenye ubora kupandwa, na hivyo mfumo wa kisasa wa kudhibiti unyevu, mwanga, pamoja na joto ukatumika kwa ajili ya kuhakikisha mbegu hizo zinaota katika mazingira mazuri.

Mfuko maalumu wenye picha ya nyanya uliotumika kuhifadhia mbegu, ukiwa na maelezo ya kina yanayomuwezesha mkulima kuelewa na kujua mbinu gani bora za kutumia katika kuimarisha kilimo chake ardhini.

Mbwa wawili waliopo ndani ya kibanda maalumu kilichotengenezwa kwa mbao, ikiwa ni sehemu ya malezi na matunzo ya wanyama wa kufugwa, na hivyo kuleta urahisi ya kuwapatia matibabu wanyama hao kwa ajili ya kuimarisha ustawi wa afya zao.

Daktari wa kliniki ya wanyama aliyevaa mavazi ya kitabibu, akiwa amemshika mbwa kwa ajili ya uchunguzi maalumu na hivyo kuimarisha afya ya wanyama hao wa kufugwa.

Mwanaume mmoja aliopo ndani ya banda kubwa lililosheheni mbwa mbalimbali, akiwa anafanya uangalizi kwa ajili ya kuwalea mbwa hao na kuwapa huduma za kitabibu, na hivyo kuimarisha afya za mifugo.

Mbwa aliyesimama pembeni ya kibanda kizuri kilichotengenezwa kwa mbao, akiwa anakula vyakula vilivyowekwa kwenye vyombo kwa mazingira ya usafi. Eneo hili likiwa ni sehemu ya malezi yanayotolewa kwa wanyama wa kufugwa kama vile mbwa kwa uangalizi wa hali ya juu.

Mbwa mmoja anayenyolewa manyoya kwa utaratibu na mtaalamu wa wanyama huku akishikwa kwa upole ili kuhakikisha usalama na utulivu wake. Hatua hii ni muhimu kwa afya ya ngozi na muonekano wa mbwa hasa katika mazingira ya matunzo bora ya mifugo.

Mbwa aliyekaa kwa utulivu katika kibanda kilicho tengenezwa kwa mbao na kuwekwa ardhini, kikiwa na mazingira yaliyo rafiki kwa ajili ya malezi ya mnyama huyo, na hivyo kuleta urahisi wa kupewa matibabu kutoka kwa wataalamu katika kliniki ya wanyama.

Matangazo yaliyowekwa yakiwa na maandishi yanayotoa maelezo, kuhusu njia bora za kulea wanyama, ikiwa na picha pamoja na maelezo kuhusu; lishe, afya na makazi ya wanyama hao, bango hilo husaidia wafugaji, pamoja na watu mbalimbali, kupata maarifa sahihi ya kuendeleza shughuli zao katika kuwalea wanyama wa kufugwa.

Kibanda maalumu kilichotengenezwa kwa mbao kikiwa kimewekwa chini ya ardhi, huku vifaa maalumu pia vikiwa vimewekwa kwa ajili ya matumizi ya kulishia wanyama hawa waliopo ndani humo, ikiwa ni sehemu ya utoaji wa malezi na huduma mbalimbali za kiafya kwa wanyawa wanaofugwa.

Mbwa waliofungiwa ndani kibanda cha chuma wakiwa wamewekewa mazingira mazuri ikiwemo na vyombo vya kulia chakula. Sehemu hii ni sehemu kwa ajili ya malezi kwa mifugo, ikiwa ni sehemu ya kutoa huduma kwa ajili ya kuimarisha afya za wanyama kama vile mbwa.

Madaktari wawili wa mifugo waliovaa mavazi ya kitaalamu na wanaonekana wakimuhudumia mbwa aliye keti juu ya meza maalumu ya matibabu, wakifanya uchunguzi kwa makini ili kuhakikisha anapata tiba sahihi na kurejeshewa katika hali ya kawaida kiafya.

Nyati yupo majini akiwa amepumzikwa, ameunganishwa na mandhari ya asili yenye utulivu. Hali hii inaonyesha jinsi wanyama wa porini hutegemea vyanzo vya maji kwa maisha yao, huku wakibaki sehemu muhimu ya urithi wa kiasili.

Taiga mrefu amesimama porini juu ya nyasi na vichaka vya kijani akitazama kwa utulivu mazingira yanayo mzunguka, muonekano wake wa kipekee unaonyesha uzuri wa wanyama wa asili na umuhimu wa kuyalinda makazi ya porini.

Kiboko waliozamia; sehemu yao ya mwili ikiwa ndani ya maji safi, huku sehemu ya juu ikiwa inaonekana. Mandhari hii huonyesha uhusiano wa mazingira pamoja na kiboko hao katika maji na umuhimu wake kwa mfumo wa ikolojia ya wanyama wa porini.

Ndege wa porini wakiwa wapo pembeni ya maji safi, huku mmoja akijiandaa kupaa na mwingine akiwa ametulia anatazama mazingira yanayomzunguka, mandhari hii ya asili inaonesha urembo wa maisha porini na mchango wa ndege katika kusawazisha mifumo ya ikolojia kupitia uchavushaji na usambazaji wa mbegu.

Tembo wa porini waliopo katika eneo la wazi, huku nyuma yao kukiwa na kichaka kinachoashiria maisha ya wanyama hao wa porini katika mazingira yao ya kila siku na kwa jinsi wanavyoishi huru.

Ndege aliyeketi juu ya tawi la mti akitazama mazingira kwa utulivu huku manyoya yake yakimetameta kwa mwanga wa jua. Mandhari hii ya kuvutia inaonyesha urembo wa viumbe wa porini na mchango wao muhimu katika kusawazisha mfumo wa asili.

Tembo mkubwa amezungukwa na watu walio kusanyika kwa heshima na tahadhari, wengine wakiwa wanapiga picha kwa mbali wakivutiwa na uzuri wa mnyama huyo wa porini aliyejaa utulivu, tukio hilo linaonesha uhusiano kati ya binadamu na wanyama wa asili pamoja na umuhimu wa kuwahifadhi.

Nyoka mkubwa anayeonekana amejikunja ardhini kwa utulivu akilinda eneo lake la asili ndani ya chumba maalumu, muonekano wake wa kutisha unawakilisha sehemu muhimu ya mnyororo wa chakula kwa wanyama wa porini, na umuhimu wa kuhifadhi viumbe wa aina hii katika mazingira yao ya asili.

Ndege aliyesimama mtini ukiwa na matawi yenye majani kidogo, anayeangalia pembeni kwa ajili ya kuchunguza mazingira kwa usalama wake katika maeneo hayo ya porini, ikionyesha uwiano kati ya ndege pamoja na uoto wa asili unaowasaidia kama makazi yao.